Mtaalamu wa afya amesimama karibu na mgonjwa aliyelala kitandani. amevalia shati jeupe na suruali nyeusi huku akitumia vifaa vya matibabu. mgonjwa amefunikwa na blanketi na mtu mwingine amekaa kando akisubiri.

Daktari wa upasuaji amevaa vazi la samawati na barakoa anafanya upasuaji . Vifaa vingi vya matibabu viko karibu. Wauguzi wengine wanamzunguka. Eneo la oparesheni linaonekana wazi. Kazi muhimu inafanyika.

Madaktari wengi wakiwa wamevalia barakoa , na nguo za upasuaji wanafanya kazi. Wamekusanyika kuzunguka meza ya upasuaji ,wakifanya kazi kwa umakini, mwangaza mweupe unaangazia chumba hicho .

Madaktari wengi wamevalia mavazi maalum ya upasuaji, wakiwa wamekusanyika karibu na meza ya upasuaji, huku wakionyesha umakini mkubwa. Wamevaa kofia za kijani na nguo za samawati, zikionyesha taaluma yao.

Kundi la watu wamekusanyika wakiwa wamevalia nguo za kitamaduni. Mbele yao kuna bango lenye ujumbe Jointly Treating Trachoma to Prevent blindness .

Lori jeupe limeegeshwa kwenye eneo la wazi. Linafanya kazi kama kliniki ya rununu. Limeandikwa beyond zero mobile clinic na lina alama ya msalaba wa samawati . Mwanaume amesimama karibu na meza. Miti michache inaonekana nyuma.

Kliniki, ya rununu, nyeupe, imesimama kwenye nyasi. Bango kubwa lenye Beyond Zero Mobile Clinic, linaonekana kando. Watu, wanasubiri huduma, wengine wamesimama karibu.

Gari jeupe limeegeshwa kwenye bustani, yenye nyasi ndefu. Linaonekana kama kliniki ya meno inayo tembea; imeandikwa; Dental Clinic upande wake. Nebo ya moyo mwekundu inaoonekana pia.

Mwanamke mjamzito amevaa barakoa akizungumza na mwanaume aliyevaa koti la samawati na barakoa. Mwanaume anaonekana akishika kitabu au karatasi, labda akifanya mahojiano au kutoa maelezo ya afya.

Katika eneo la wazi, kuna gari jeupe kubwa lenye alama ya Beyond Zero Mobile Clinic. Kundi kubwa la watu, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, wamekusanyika karibu na gari hilo. Miti michache inaonekana nyuma.

Lori jeupe kubwa limepambwa likionyesha huduma za afya zinazohamishika, ina ngazi nyeusi pembeni, milango miwili na limeandikwa hatua kwa afya bora. Mabango mekundu na meupe yamefungwa kwenye kioo cha mbele cha kando.

Gari ya kliniki ya Beyond Zero imewasili kutoa huduma za afya kwa jamii. Watu wengi wamekusanyika karibu na kliniki wakisubiri kupata matibabu. Gari ina alama za msalaba wa samawati ikionyesha huduma za matibabu.

Mwanamke aliyevalia shati la samawati lenye maandishi Community Health Worker anaonekana akiongea na kundi la wanaume. Wamekaa kwenye benchi nje ya jengo, wanaume wengine wamevaa mashati ya samawati pia na moja amevaa shati jekundu.

Huu ni mchoro wa jalada la ripoti ya kiufundi ya Beyond Zero yenye rangi ya kijani na nyeupe ikionyesha ubunifu mkubwa. Pichani, kuna kliniki ya simu ya mkononi iliyo na ishara ya msalaba mwekundu ikionyesha huduma za afya. Watu kadhaa wamesimama karibu na kliniki wakiashiria shughuli zinazoendelea.

Mtu anahudumiwa na daktari wa meno . Mgonjwa amelala na mdomo wake umefunguliwa. Daktari amevaa glovu nyeusi na anatumia vifaa vya meno kuchunguza. Mgonjwa anaonekana kutazama juu kidogo. Meno yake ni wazi.

Wanafunzi watano wakiwa wamevaa makoti meupe ya maabara na barakoa wakifanya mazoezi. Wamekusanyika kuzunguka meza wakishughulika na vifaa vidogo, baadhi ni vya rangi ya waridi. Hii inaashiria wanafunzi wa sayansi wakifanya utafiti.

Kwenye eneo la wazi, mtaalamu wa afya amevaa koti la samawati na glavu, anamchunguza mtoto aliyelala . Mtaalamu mwingine anaonekana akijiandaa nyuma. Kuna miti mirefu ya kijani kibichi . Vifaa vya matibabu viko mezani.

Watoto wengi wakiwa wamevalia fulana nyekundu zenye maandishi Be Proud Of Mouth, wengine wamevalia vitambaa vyeupe kichwani wanatembea pamoja karibu na bahari, baadhi wamebeba mikoba wote wanaonekana wakishiriki shughuli za kikundi.

Picha ya karibu ya mtu anayepiga mswaki meno akiwa amevaa glavu za samawati . Mswaki wa umeme unafanya kazi hiyo vizuri. Meno yanaonekana kuwa meupe pe pe pe.

Kinywa chenye meno meupe yanayopigwa msasa kwa brashi ndogo ya samawati. Urembo wa meno unafanyika kwa uangalifu mkubwa. Jino linaonekana safi na linang'aa. Hii ni huduma ya kisasa ya meno.

Mchoro wa meno unaonyeshwa kwenye skrini ya kompyuta. Kidole kinaelekeza kwenye jino moja. Mchoro huu ni wa kinywa kizima. Unaonyesha meno ya juu na ya chini. Mandhari nyuma yanaonekana kuwa ni ofisi ya daktari.

Jino la binadamu kwa karibu. Meno yanaonekana yenye rangi tofauti; baadhi yakiwa meupe na baadhi yakiwa na madoa ya njano. Fizi zinaonekana zimevimba na nyekundu. Baadhi ya meno yameharibika au yamevunjika.

Mwanaume ameketi peke yake akionyesha huzuni mkubwa katikati ya mabaki ya nyumba zilitoteketea. Mabati yaliyoharibika yametapakaa kila mahali. Moshi unaonekana ukifuka. Ni hasara kubwa na msiba.

Maji mengi yaliyosababisha mafuriko. Watu wanatembea kwenye barabara iliyojaa maji meusi karibu na nyumba za mabati. Mwanamke ameketi juu ya paa la nyumba akionyesha ishara ya msaada. Mwanaume anaendesha mashua kwenye maji mengi akimwokoa mtu aliye juu la paa la jumba nyingine.

Gari la kubebea wagonjwa limepita kwenye njia yenye maji na matope, likionyesha changamoto za usafiri. Kizuizi chekundu na cheupe kando ya barabara kinashiria hatari iliyopo.

Waokoaji watatu wakiwa katika eneo la mafuriko. Wamevaa fulana nyekundu zenye nembo ya msalaba mwekundu. Maji mengi yamejaa yakifunika ardhi. Miti mikubwa inaonekana katikati ya maji. Anga linaonekana kuwa na mawingu, kumaanisha hali ya hewa si mzuri.

Watu wengi wamekusanyika katika eneo la wazi wakisikiliza maelezo muhimu, huku wakionekana kuwa na umakini. Wanawake wawili wamevalia fulana za nutrition volunteer wakitoa maelezo . Baadhi ya watu wanaonekana kwenye mabenchi ya mbao huku wengi wakiwa wamekaa chini.

Mwanaume amesimama mbele ya kundi la mbuzi na ng'ombe. Mbuzi weupe wanatembea kuelekea kushoto huku ng'ombe wakisamama nyuma yake. Ardhi inaonekana kame yenye udongo mwekundu na matope yaliyokauka chini.

Mto umefurika ukibeba matope na taka maji yanatirirka kwa kasi yakivunja miundombinu, watu wanahangaika katikati ya uharibifu, baadhi yao wanajaribu kuokoa mali yao. Miti iliyoanguka imetapakaa kila mahali.

Watu wanapitia maji ya mafuriko wakijitahidi kuokoa maisha yao, huku baadhi wakiwa wamebeba mizigo. Baadhi ya wanaume wamevaa fulana nyekundu za uokoaji, zikionyesha wao ni waokoaji. Maji yana rangi ya kahawia yakionyesha kuwa ni matope mengi.

Msitu mnene wa miti mirefu. Chini ya miti kuna udongo na majani makavu yaliyotawanyika. Kwa bahati mbaya, kuna paa aliyelala chini akionyesha labda amekufa. Mawe makubwa yametawanyika chini akiongezea uhalisia wa mazingira.

Shamba kubwa la chai linaonekana mbele likionyesha majani ya kijani kibichi yaliyopangwa vizuri. Jua linazama upande wa kulia likitoa rangi nzuri angani. Mawingu machache yametawanyika yakiongeza uzuri wa mandhari.

Mti mkubwa umeanguka juu ya gari jekundu. Gari limeharibika vibaya likiwa limebondeka. Matawi na majani yamezagaa kila mahali, barabara ni mvua. Mtu anaonekana akitembea kwa mbali. Hali inaashiria uharibifu mkubwa.

Barakoa nyeupe ya uso na chupa ya sanitizer ya mikono viko juu ya uso. Barakoa ina maandishi,M two point five. Chupa ina sanitizer ya samawati. Mandhari nyuma inaonekana wazi labda mazingira ya nje.

Mtu anaonekana akinawa mikono yake. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba ndogo. Ndoo ya plastiki iliyojaa maji safi, imewekwa kwenye kiti cha mbao. Mikono imetawaliwa na maji yanayotiririka.

Watu wengi wanafanya kazi ya kusafisha mfereji uliojaa taka. Wamevalia nguo za kujikinga na buti ndefu. Nyuma yao, kuna nyumba za mabati na majengo marefu. Hali hii inaonyesha juhudi za kijamii kuboresha mazingira.

chumba ndani ya kituo cha afya mlango wa samawati umefunguka ukionyesha ofisi ndogondani. kuna mapango yenye maelekezo muhimu yaliopandi kwa ukutani sanduku la huduma la kwanza la samawati linawekwa chini na sanduku lingine la samawati pia la kunifadhia chanjo Linaonekana.

Katika chumba chenye ukuta wa kijani kibichi, kuna mashine ya matibabu yenye skrini . Skrini inaonyesha grafu na nambari ikionyesha viashiria muhimu. Kamba nyingi zimeunganishwa kwa mashine. Kuna chupa ya mikono ya sanitizer na vifaa vingine vya hospitali.

Kuna dawati la mbao lenye vifaa vya kompyuta katika chumba .Kompyuta ya zamani ina kibodi ya zamani na skrini papa. Kuna vitu vingine kama simu, kipanya, na rimoti mbili. Ukuta wa rangi ya kahawia unaonyesha dalili za uchakavu.

Kifaa cha kupima shinikizo la damu. Kikiwa na skrini kubwa inayo onyesha namba za usomaji. Kuna pia kamba ya mkono yenye rangi nyeusi, iliyokunjwa nyuma ya kifaa. Kifaa hicho kina vitufe viwili vyeusi na vya kudhibiti.

Mashine kubwa nyeupe ya kupima macho imewekwa juu ya meza. Kamba nyeusi zinaonekana zikijitokeza. Vifaa vingine vya hospitali viko nyuma. Hali ya hewa inaonekana angavu ikiashiria mwangaza.

Bidhaa za kusafisha mikono yenye chupa kubwa la rangi ya waridi imewekwa wazi. Lebo inaeleza maelezo ya matumizi . Chupa ina unazo wa Lita tano maandishi yote yameandikwa kwa kiingereza .

Katika chumba cha hospitali, mgonjwa amelala kitandani. Mkono wake umefungwa kwa bendeji na umewekwa juu kwa kutumia mfumo wa uzito na kamba . Muuguzi anaonekana akishika uzito huo. Kitanda kina chapa ya KNH. Ni mazingira ya matibabu.

Kwenye kitambaa cha kijani kuna vifaa vya upasuaji vilivyopangwa. Vifaa hivyo ni chuma vikiwemo makasi na visu. Vimewekwa kwenye trei ya chuma na karatasi imeandikwa circumcision set kuonyesha kuwa ni vya kutahiriwa.

Meza kubwa ya kahawia iliyojaa vifaa vya maabara, tarakilishi na skrini vimepangwa upande wa kushoto. Chupa za kupimia damu zenye rangi tofauti zimepangwa kulia. Vifaa vingine vya matibabu vinaonekana katikati.

Tangazo lenye ujumbe muhimu kuhusu afya ya kiakili inaonyesha picha ya kijana mwenye mawazo mengi akiwa amelala chini . Juu yake, kuna maneno think mental health Jamaica na utepe wa kijani .

Kisanduku cha dawa cha health aid vitamin . Kisanduku hicho ni cheupe na kina maandishi ya samawati. Kinaonyesha kuwa ni dawa ambayo inasaidia vizuri. Pia kimeandikwa 2 a day na vegan . Kisanduku kiko peke yake kwenye usuli mweupe.

Pakiti ya dawa ya Paracetamol Infusion iliyoandikwa APL MOL, ambayo ina ujazo wa mililita mia moja. Dawa hii inatumika kwa sindano za mishipa pekee, hivyo ni muhimu kufuata maelezo ya daktari.

Jeli ya Fenbid Gel yenye Ibuprofen imefungwa kwenye kisanduku cheupe. Maandishi yanaeleza kuwa ni kwa ajili ya maumivu ya mgongo, misuli na majeraha mengine, ina asilimia tano ya dawa.

Kisanduku cha dawa Chenye rangi ya chungwa na nyeupe juu Yake limeandikwa health aid vigant vitamin c pia ina maneno mengine ikionyesha kuwa ni dawa za kuhamasisha upikanaji wa mwili chini inaonyesha prolonged released limesimama vizuri na linaonekana bidhaa mpya.

Mwanamke anaonekana akimnyonyesha mtoto mchanga, huku mhudumu wa afya akimsaidia kumpa chanjo au dawa. Mtoto amevaa nguo zenye michoro. Wote wanaonekana makini katika zoezi hilo. Labda mazingira ni ya kliniki au kituo cha afya.

Daktari mwanaume akiwa amevalia barakoa na koti jeupe anatoa chanjo kwa mgonjwa. Yuko makini sana. Mgonjwa amevaa shati nyeupe. Nyuma yao kuna watu wengine na kamera. Ni tukio la chanjo.

Mtoto mchanga anapigwa chapa kidole labda kwa chanjo au utambulisho. Mtu mzima amevaa fulana ya njano na kamba ya samawati anamshika mkono mtoto. Kidole cha mtoto kimeinuliwa na kalamu ya samawati inatumika.

Dawa inatolewa kliniki. Mwanaume anambeba mtoto mdogo, wote wamevaa barakoa. Mtaalamu mwingine anashika daftari akiandika. Sanduku za dawa zimepangwa vizuri. Eneo linaonekana la matibabu.

Mwanamke amevaa kilemba cha samawati akimpatia chanjo mtoto. Mwanamume mwenye ndevu amevalia fulana ya njano na mistari ya kijani anatazama. Sanduku la chanjo jeupe limewekwa chini. Miti na majengo yapo nyuma.

Daktari amevaa barakoa na glavu akimpatia chanjo msichana mdogo. Msichana amevaa shati jekundu na anaonekana mtulivu. Sindano inaonekana wazi. Hii inaonyesha umuhimu wa afya kwa watoto. Nje ya jengo, miti na majengo yanaonekana hafifu.

Mtaalamu wa afya amevaa mavazi maalum ya kinga akimchunguza msichana mdogo huku akitumia kifaa cha kuchukua sampuli. Msichana naye amevaa barakoa chini ya kidevu chake akionyesha utulivu mkubwa. Mwanga unatoka dirishani ukifanya chumba kiwe angavu.

Katika hospitali mtoto mdogo amelala kwenye kitanda maalumu anaonekana akilia akiwa na diaper nyeupe. Kamba za matibabu zimeunganishwa mwilini mwake. Mashine za matibabu ziko karibu na kitanda.

Wanawake kadhaa wamekusanyika ndani ya chumba. Mmoja amemshika mtoto mdogo mikononi mwake. Mtaalamu wa afya amevaa glavu za samawati akimhudumia mtoto. Wanawake wengine wanasubiri kwenye viti vya mbao nyuma.

Mazingiraya wazi ambapo watu wengi wakiwemo wanawake na watoto wadogo, wanashiriki shughuli ya usafi. Mwanamke mmoja amevaa kofia na glavu akijaribu kuweka taka kwenye mfuko mweusi mkubwa. Mtoto mdogo aliyevaa fulana nyeupe, anasaidia kukusanya uchafu.

Mwanake amevalia barakoa akishikilia simu yake, huku amesimama mbele ya duka la maji. Amevaa shati la rangi nyekundu na nyeupe, akionyesha utulivu. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba yakijaza ndoo za manjano.

Mwanaume anaonekana akiwa tayari kwa mapigano. Mikono yake imefungwa kwa kamba. Amevaa glavu moja tu. Umati wa watu unatazama nyuma. Jasho linaonekana usoni mwake. Misuli tinginya yake imeonekana wazi. Kuna jengo nyuma.

Tukio la mchezo wa raga linaonekana . Wachezaji wawili wameanguka chini wakigombania mpira. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya samawati na mwingine nyeupe. Refa yuko karibu akifuatilia mchezo.

Mwanaume anatumia mashine ya mazoezi akifanya leg extension . Misuli yake ya miguu inaonekana ikifanya kazi. Vyuma vya mazoezi vimetumika kwenye mashine. Sakafu ni ya kijivu .

Ubao mweupe wa kuteleza kwa theluji umewekwa chini ukiwa na viatu vyake. Kando yake kuna kofia nyekundu, miwani ya chungwa na glafu za rangi nyingi. Viatu vya kuteleza vimewekwa pembeni, vifaa vyote viko tayari kwa mchezo wa theluji.

Mchezaji wa mpira wa kikapu ameanguka chini. Amevalia jezi ya zambarau na njano. Anaonekana akishika miguu wake akiashiria maumivu. Watu wengine wanaangalia. Uwanja wa kucheza unaonekana laini na wenye madoa.

Shamba la vitunguu maji, vinaonekana wazi vikiwa na mimea mingi yenye majani marefu. Baadhi ya majani yameanza kugeuka njano ikionyesha huenda yamekomaa au yanahitaji maji. Magugu kadhaa yameota kati ya vitunguu ikiashiria uhitaji wa matunzo.

Shamba kubwa la mahindi linaonekana. Majani ya mahindi yamekuwa marefu na yamesimama wima. Baadhi ya mimea ina rangi ya kijani kibichi huku mingine ikianza kubadilika kuwa kahawia. Mbingu ni safi na inaonekana samawati kabisa. Udongo umekauka kidogo.